Aina mbili za mboga yaliyo katika soko au sehemu ya kuhifadhi mazao. Haya ni mboga ya kawaida yanayotumika kupika mboga, supu au mboga mikate na keki. Rangi yake ya mchanganyikio inaonyesha ukomavu na ubora wake wa kiro.

Sehemu la soko ya kienyeji ambacho kuna meza ya kuuza mazao ya kilimo. Mazao yanaonekana ni kama mahindi mabichi yaliyopangwa na mengine yakiwa yamefungwa kwa plastiki. Mananasi yaliyo ning'inizwa juu.

Trela maalum ya kubeba magari maarufu kama car carrier au car transporter inaonekana ikiwa barabarani ikiwa imebeba magari kadhaa aina tofauti kuenda mahali fulani. Gari yamepangwa kwenye ngazi.

Bima ya afya ya bei nafuu kutoka kwa shirikisho linaloitwa ANZIANO INSURANCE AGENCY , yaliyomo kwenye picha ya kichwa kikuu ikisema AFFORDABLE MEDICAL INSURANCE , ikimaanisha kuwa huduma ya bima ya afya ni gharama nafuu, kauli mbiu Your Health, is your wealth. Get ShwAARI medical cover Today. Anatoa bima kuanza...

Magari matatu ama manne yaliyopangwa ndani ya maonyesho ya magari. Hapa ndipo magari mapya au yaliyotumika kuonyeshwa kwa wateja wanaotaka kununua magari tofauti yenye rangi mbali mbali nyeupe na,,,,

Maroboto ya nguo za mitumba ambazo zimefungwa kwa plastiki na kufungwa kwa mikanda ya mpira, maroboto haya mara nyingi huuzwa kwa wauzaji wa rejareja katika masoko mbalimbali, hususan Afrika mashariki ambapo biashara ya mitumba ni maarufu.

Tangazo la kampuni ya Bima ya Madison General Insurance inayowahimishia watu kununua bima ya ajali na nafasi. Tangazo hili linaonyesha mtu aliye na kiwiko cha msaada, ikionyesha kuwa amepata ajili au.

Elfu moja ya Kenya. Ni sarafu ya noti yenye thamani kubwa zaidi katika mazunguko wa pesa nchini Kenya. Noti hii hutumika kufanya manunuzi ya bidhaa na huduma zenye thamani kubwa. Noti ya shilingi elfu.

Gari ya aina ya Toyota maarufu kama matatu ikielekea maeneo mengi ya afrika mashariki. Gari hili lina rangi ya fedha na limeegeshwa kwa maeneo ya wazi ambayo bado kuna miti ya kijani kibichi inayoonekana nyuma.

Noti ya zamani ya shilingi elfu moja ya Kenya, ambayo ilikuwa inatumika kabla ya kuanzishwa kwa noti mpya ya sarufu za Kenya mnamo mwaka elfu mbili kumi na tisa. Maelezo ya upande wa mbele ya noti ni picha ya mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa Kenya.

Cover Bora Medical insurance huduma ya bima inayotolewa kupitia wakala wa Anzion Insurance Argency kwa kushirikiana na Jubilee Insurance. Tangazo hili linaelezwa kuwa Cover Bora ni bima ya afya nafuu.

Duka ndogo la huduma za Mpesa, mtaando maalum ama Mpesa bado ni mfumo wa malipo ya pesa unaotumika sana Kenya na maeneo mengine ya Afrika. Mlango wa duka umepakwa wazi na una mandishi mkubwa ya Mpesa.

Magari manne yakiwa yamepakwa kando ya uwanja wa majani. Magari haya ni ya aina tofauti na yana rangi tofauti kama samawati, nyeusi na nyeupe. Nambari usajili zinaonyesha kuwa magari haya yanatumbulika rasmi nchini Kenya. Hii inaweza..

Gari aina ya, ya pick up . Imegeshwa katika eneo la kijijini yenye nyasi na miti. Gari hilo linaonekana kuwa la kisiasa na lina rangi ya buluu ya giza yaani kijani kibichi tamethali. Gari linaonekana kuwa na vifaa vya zaidi kama miale ya chuma.

kuuza maziwa lililoandikwa Kieni Dairy Products Limited Appear Here Liner Embu Great Hen Diary Linalofanya kazi kama kituo cha kuuza bidhaa za maziwa. Juu ya duka kuna bango kubwa inaonyesha jina ya kampuni moja na picha inayogomba ishara kuwa.

Akitumia simu ya mkono labda anafanya shughuli za kifedha kupitia huduma ya simu kama vile Mpesa ambayo ni huduma maalum ya malipo na uhamishaji wa pesa kwa njia ya simu nchini Kenya na sehemu nyingine. Mtu anapofanya kazi kwenye simu .

Ni sehemu muhimu sana katika maisha ya kila siku ya watu wengi, hasa katika jamii za mijini na vijijini. Ni mahali ambapo wakulima na wanunuzi hukutana ili kua...

Sehemu ya kisasa inayojulikana kama Milk ATM ambayo ni sehemu maalum ya kutoa maziwa safi kwa njia rahisi na salama kwa wakazi na eneo hili. milk ATM ni mashine au mfumo wakimatokeo ambao...

Huduma ya bima ya afya kutoka kampuni ya Jubilee Health Insurance. Huduma hiyo inaitwa Coverbora Medical Cover na inalenga kuwapa watu huduma ya matibabu ya kulazwa kwa gharama nafuu. Jina ya huduma Coverbora Medical .

Duka lenye huduma ya M-pesa. Huduma maarufu ya kifedha inayotumia simu za mkononi nchini Kenya na maeneo mengine. Alama ya M-pesa imeandikwa kwa rangi ya kijani.

Inaonyesha hali ya account ya M-pesa huduma maarufa ya kifedha na simu, nchini Kenya, inaonyesha salio la pesa kwenye account ya M-pesa, ambayo ni kiasi cha pesa kilicho fuliza kiasi cha inaonekana kuwa ni available fuliza.

Mtaa au sehemu ya soko la huduma za urembo ambao kuna maduka madogo madogo ya kusalia kutoka huduma za kubamba na kutunza nywele. Kuna viti vya plastiki vilivyopangwa upande wa mtaa ambapo wateja wanaweza kukaa wakati wakisubiri au kufanyia huduma za urembo kama vile kupiga nywele.

Duka ndogo ambalo lina huduma ya MPesa. Mlango wa duka umechorwa na rangi ya kijani kibichi na maandishi meupe yanayosema Mpesa pamoja na neno ya Safaricom Mbele ya duka kuna mandumu ya maji ya plastiki ya rangi ya samawati. Na kuna pia baiskeli.

Soko la mboga la kawaida labda kwenye maeneo na vijijini au mji mdogo. Soko hili kuna aina mbali mbali za mboga mboga kama vile viazi, mahindi, karoti, nyanya, ndizi na pia kuna matunda kama vile machungwa.

Wanaume wawili wakiwa ndani ya jumla ya magari wakijadili kuhusu gari kla umeme. Mmoja wao anaonekana akionyeshwa jinsi ya kuchaji gari hilo kwa kutumia charging cables inayounganishwa kwenye sehemu maalum ya gari. Gari ni la oneo.

La kisiasa lililoko mbele ya lango ya huduma au service center . Gari hilo linaonekana kuwa rangi ya cream au beige la nyinyi sura ya kisasa na ya pekee la ndaniwa kuwa ni gari la mchezo au sport car kutokana na miundo.

Magari kadhaa yaliyojaa kwenye gereji ya chini ya jengo. Inaonekana kama ni gereji ya kifahari au ya makazi ya watu wenye magari ya bei ghali. Magari yanajumlisha aina mbalimbali zenye.

Ni sehemu muhimu sana kwa maisha ya kila siku .Kwani linawezesha wafanya biashara kuuza bidha mbali mbali kwa waalaki katika soko .

Aina mbali mbali za matunda zilizowekwa kwenye meza. Inaonekana ni sokoni au mahali pa kuuza matunda. Tunaona matunda kama parachi, pande wa chini kulia, machungwa au chungwa upande wa kushoto, matunda ya majano ambayo yanaonekana kama uchungwa madogo upande wa kushoto.

Ni kampuni iliyosajiliwa rasmi yenye wateja waliotulia kupitia matawi yake ya Nairobi inaonyesha kujitolea katika utoaji huduma za fedha kwa haraka .

Inaonyesha bannda ya kuuza kiatu aina ya sandals ua makubadhi ambavyo vinatengenezwa kwa mkononi au kupambwa kwa ustadi mkubwa kwa kutumia shanga na vifaa vya vingine banda hili ni soko.

Sehemu ya kuonyesha magari ya kisasa ndani ya duka la magari naonyesha magari tofauti ya bei ya juu yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo lenye mlango na madirisha makubwa ya glass ambayo huruhusu mwanga wa asili kuingia ndani na kuifanya.

Soko la matunda lililojaa shughuli. Matunda mbalimbali yanaonekana yakiwa yamepangwa kwa rondo kwenye meza na wengine wameyatunika juu. Kama vile ndizi, kuna maembe, marachichi, machungwa na nanasi na mengineyo. Watu kadhaa wanaoneka.

Magari kadhaa yakiwa yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi miongoni wa magari hayo kuna gari la polisi aina ya Isuzu. Gari la abiria ama gari binafsi ya aina tofauti. Eneo linaonekana kuwa.

Gari nyeupe aina ya surf , likiwa ndani ya chumba ya maonyesho ya magari. Gari limetoshea vizuri na linaonekana kuwa jipya likiwa kwenye mazingira ya kisasa yenye mwangaza mzuri na sakafu safi ya ghali. Gari hili umbo la kifahari lina magurudumu.

Kutoka kwa haki, likihamazisha umuhimu wa kuwa na bima ya biashara dhidi ya majanga ya asili kama mafuriko, inayoonyesha magari yakiwa yamezama.

Safu ya magari ya aina ya Mistubishi yaliyopakiwa ndani ya ghala au sehemu ya kuhifadhi magari, magari haya yamepangwa kwa mpangilio mzuri, yana rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi, nyekundu na yanaonekana kuwa ni magari ya kisiasa yenye muundo wa Ki sports .

Kwa kutumia M-pesa mtu anawezesha kuweka pesa, kutoa pesa, kutuma na kupokea hera, kutoka kwa mtu yeyote aliye na simu. Kulipia bidhaa na huduma pamoja na kufanya malipo ya vile na adaa mbalimbali.

Sasa aina ya van ambayo linaonekana kuwa limebeba abiria wengi. Gari hili lina sura ya kisasa na lina rangi nyeupe. Linaonekana limeegeshwa katika eneo la kando ya barabara vingine kituo cha magari na sehemu ya kupumzika. Gari hili lina

Eneo la sokoni ambapo kuna vyakula vya mizizi vinavyouzwa. Katika picha kuna vikapu na ndoo zilizojazwa viazi vikuu, viazi virudi vya kawaida, viazi vitamu, rangi ya pinki , kahawani, muhogo au yamu, mzizi mweupe au kahawani. Vyakula hivi vimepangwa.

Soko ya sukuma wiki ni mojawapo ya masoko makubwa ya mboga zinazopatikana kwa urahisi nchini Kenya na Afrika mashariki kwa jumla, sukuma wiki ambayo ni aina ya.

Sehemu ya duka la viatu yenye rangi wa ukuta ya purple , yenye alama ya jina Darling yenye inayoandikwa kwenye ukuta. Sehemu hii ina viatu vingi vya aina mbali mbali zimepangwa kwenye marufu za chuma na pia baadhi zimewekwa sakafuni. Viatu hivi ni..

Gari kubwa la mzigo likisafirisha magari mapya barabarani. Magari haya yamepakiwa kwenye trela yenye rafu mbili ambapo baadhi yako juu ya mengine chini. Barabara ni ya lami

Ni tunda yenye maji mingi na ladha tamu ambalo hupendwa na watu kwa rika zote, hasa wakati wa joto tunda hili lina zaidi ya asilimia tisini ya maji, jambo linalolifanya kuwa kinywa...

Tangazo la huduma ya health insurance au bima ya afya, linaonyesha familia yenye furaha, mwanamke, mwanamume na mtoto wakifurahishwa na kulindwa, ikionyesha usalama na ustawi wao kupitia bima ya afya. Maneno we guide you step by step yanashirikia kuwa wanakampuni.

Tukio la watu wawili wakishikana mkono na mtu mmoja akimkabidhi mwingine funguo za gari, tukio hili linaashiria mchakamato wa mauzo au ununuzi wa gari ambapo mtu mmoja anaonekana kununua au kupokea gari kutoka kwa mwingine, ndio maana mkono.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya iliyotolewa na benki kuu ya Central . Noti hii ni sehemu ya sarufu mpya zilizozinduliwa mwaka elfu mbili kumi na tisa ni hizi muhimu ya noti hii ni rangi kuu kahawia

Kubwa la kubeba magari linalopita mabarabarani. Lori hili limebeba magari kadhaa yaliyopakiwa kwa safu mbili, moja juu na ya chini. Jambo linaloonyesha matumizi ya teknolojia ya usafirishaji wa magari kwa ufanisi mkubwa.

Gari aina ya Toyata Hilux maarufu sana Africa mashariki kama matatu au fulani ya kusafirisha abiria. Gari hili lina namba ya usajili na linaloonekana limegeshwa kwenye maegesho ya kituo cha biashara au malls huko kutokana na mwangaza wa taa.

Soko la nguo la wazi ambapo watu wanajishughulisha na kununua na kuuza nguo. Kuna watu wengi katika picha baadhi wakichunguza nguo zilizowekwa kwenye meza za kuonyesha bidhaa zao. Nguo hizi ni za aina mbalimbali ziki.

Bima kwa mmiliki wa pikipiki kutoka kampuni za bima rahisi Kenya, tangazo inayoonyesha mkuu akiendesha pikipiki na abiria akiamua huduma ya boda boda ambayo ni usafiri maarufu sana nchini Kenya, tangazo linaloashiria waki.

Duka ndogo la kuuza viatu vya kienyeji hasaa sandali au viatu vilivyotengenezwa kwa mikono kwa kutumia nyenzo za asili kama ngozi na shanga. Viatu hivi vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye kamba au uzi uliowekwa juu ya meza ya mbao.

Jedwali la viwango vya kubadilisha fedha za kigeni katika benki au taasisi ya kifedha. Kila sarufu inaonyesha bei ya buying , kununua na selling , kuuza kwa dhamani ya pesa ya Kenya.

Bima la nyumbani kutoka kwenye Orient likilenga wamiliki wa wanyama wa kipenzi. Hii ina maana kwa bima hii inalinda familia nzima ikiwa ni pamoja na wanyama wa kipenzi na huduma yao ni rahisi kupata.

Ndani ya showroom ya magari. Magari ambapo magari mapya mara nyingi yaliyotumika huwekwa kwa ajili ya kuuza. Magari ya rangi tofauti yamepangwa kwa rangi nzuri kwenye sakafu ya tiles za vioo kubwa inaonyesha mwangaza.

Mpesa ni huduma ya kifaa ya simu ya mkononi iliyoanzishwa na kampuni ya Safaricom hapa Kenya mwaka wa elfu mbili na saba. Huduma hii ilibadilishwa sana namna watu wanavyo.

Kuhesabu fedha za Kenya hasa sarafu za shilingi elfu moja, hii ianaashiria shughuli zinazohusiana na fedha, kama vile biashara, malipoa au usimamizi wa fedha, mkono wa mtu kuhesabu fedha inaonyesha kuwa ana jukumu la kuhakikisha kiasi cha fedha kinahesabiwa kwa usa.

Nguo za mitumba ni mavazi yaliyotumiwa au yaliyozalishwa kisha haya hutumiwa na kuletwa kutoka nchi nyingine kuuzwa kwa bei nafuuu nguo hizi hupatikana sana.

Fungu la huduma ya bima kwa PSV au mabasi au mataksi yanayotumika kusafirisha abiria. Tangazo linaloonyesha kuwa bima ya PSV kwa mwezi moja ni kwa gharama ya elfu tatu mia tano. Ni aina ya bima inayolindwa mumiliki wa gari hii ya madai.

Mayai ni chakula yenye dhamani kubwa ya lishe na hutumiwa sana na watu duniani kote. Yana protini ya hali ya juu inayohitajika kwa ukuajii wa mwili na ukarabati wa tissue .

Gari aina Suzuki lina rangi ya nyeupe na limepakwa kwenye barabara ya mtaani. Ni mwangaza wa asubuhi au mchana. Gari hili lina nambari ya usajili ambayo ni ya Kenya. Sukuzi ni chapa maarufu ya magari.

Kampuni ya Jubilee Health Insurance likitangaza huduma yao ya bima ya afya iiitwayo cover Bora. Mahudumu ya picha yanaonyesha mwanamke mjamzito mwenye tabasamu akiwa amevaa nguo nyekundu. Vyembe mkuu inasema kuwa eti.

Duka ndogo la kuuza viatu lililoko mtaani, labda soko au katika sehemu ya biashara ya mtaani. Viatu vimewekwa kwa njia ya kugushwa kwa nyuzi au kamba la kugezwa ili kuvutia wavutaji.

Hela mpya ya Kenya ilizinduliwa rasmi mwaka elfu mbili kumi na tisa na Benki kuu ya Kenya. Nchi ya uongozi wa governor Patrick Njoroge sarufu na noti hizi mpya zilizobuniwa ili kuchukua.

Eneo kubwa la maegesho ya magari ambalo limejaa magari mingi yaliogeshwa kwa mpangilio mzuri, magari hayo yanainekana kuwa ya aina mbalimbali na rangi tofauti ingawa mengi ni ya rangi ya.

Safu ya magari yaliyopangwa vizuri kando ya barabara au kwenye maegesho. Magari haya ni ya rangi tofauti lakini wengi wao wanaonekana kuwa rangi nyeupe na za blue . Yanaonekana ni magari ya kisasa na safi yanayoweza kuwa.

Huduma ya home insurance au bima ya nyumba kutoka kampuni ya LetsGo insure inaonyesha mfano wa nyumba ndogo iliyovikwa kofia ya red nyekundu ikionyesha dhana ya kulinda nyumba kama vile inavyolindwa mtu wa mavazi ya joto. Pia nyumbani ni huduma.

Noti za elfu moja ya zamani nchini Kenya ilikuwa ni miongoni ya sarufu ya karatasi iliyotumika kwa muda mrefu, kabla ya kubadilishwa na noti mpya.

Picha ya aina ya van matatu au wagon likisimama usiku karibu na jengo lenye muundo wa kisasa na taa na njeziwe zimetiwa. Gari hili lina mlango wa upande umefunguliwa kuonyesha kuwa linaweza kuwa likisubiri abiria au lina shughuli fulani. Gari ni van aina ya Toyota .

Huduma ya bima kutoka kampuni ya Mayfair Insurance kwa jina ya contractors all risks . Huduma hii ya lenga wakadarasi wa ujunzi inayotoa kinga dhidi ya ajali mbalimbali zinazoweza kutokea wakati wa ujenzi kuanza kwa hatua ya ramani hadi kukamilika kwa mradi.

Soko ni mahali ambapo watu hukutana ili kununua na kuuza bidhaa au huduma. Hapa ndipo shughuli za kibiashara hufanyika na ni sehemu muhimu sana kwa maisha ya kila siku.

Sehemu ya soko la mkono wa vinyango vya kiasili ambako mtu anaweza kununua bidhaa za mikono za kitamaduni. Picha hii inaonyesha mtaa wa maduka yaliyotengenezwa kwa mbao na mabati.

Sehemu ya maegesho yenye magari mingi ya aina tofauti yakiwekwa magari ya abiria, magari ya mzigo na gari nyingine. Inaonekana ni eneo la kibiashara au kiwanda kutoka na majengo makubwa yaliyonyuma.

Gari la kisasa la michezo yenye rangi ya manjano ikiwa limewekwa ndani ya jumla ya maonyesho ya showroom la magari. Gari hili linaonekana kuwa ni kifahari na la haraka yenye muundo wa kisasa unavutia macho.

Nyanya ni zao linalotumika kwa wingi katika familia nyingi kwa ajili ya kupikia mboga, supu, na kutengenezea bidhaa kama vile mchuzi, juice na ketchup kutokana na matumizi yake.

Sehemu muhimu katika biashara ya mazao ya kilimo hasa katika nchi kama Kenya ama mataifa mengine ya Afrika mashariki ambazo kabeji ni chakula cha kawaida kinachotumika kila siku.

Mkato wa malipo kwa kutumia kadi ya VISA kupitia kifaa cha kisasa cha kielektroniki cha Pesapal. Kifaa hiki kinatumiwa kupokea malipo ya bidhaa au huduma kwa njia ya kazi.

Ni katika sehemu muhimu ya biashara ambapo bidhaa au huduma hutolewa kwa wateja, ni mahali pa kuuzia bidhaa za aina mbalimbali kama vyakula, nguo, vifaa vya nyumbani, dawa na hata vifaa vya...

Malipo kutoka kwa mamlaka wa kitaifa ya usafiri au usalama nchini Kenya, risiti inayoonyesha kuwa malipo yamefanya kwa mafanikio kama inavyoashiriwa na maandishi ya kijani, taarifa za mteja.

Ni trella ya kubeba magari maarufu kama Car Hauler Trailers. Hii ni trailer maalum inayoundwa kwa ajili ya kusafirisha magari mingi kwa wakati mmoja kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa mfano kutoka bandarini kuenda nyand au kwa mtiji, vilege...

Vikapu vya mkononi vilivyotengenezwa kwa nyuzi za asili au nyuzi za mti, vikiwa vimepangwa kwa mpangilio kwenye sakafuni. Vikapu hivi vina rangi mbalimbali, baadhi vikiwa na rangi za asili za nyuzi, wengine wakiwa na mchanganyiko wa rangi kama pinki, bluu...